Mimea ya mboga imepandwa kwa safu za wima ndani ya green house ikikua kwa kutumia mfumo wa mabomba maalumu yenye mashimo yanapitisha maji yaliochanganywa na virutubisho kwa mizizi ya mimea. Eneo hili limefunikwa kwa neti ili kudhibiti mwanga na joto.

Mimea, inaota, ambapo mizizi yake inaelea ndani ya chombo maalum, kisicho na udongo. Kuna neli katikati ya chombo inayosaidia kusambaza virutubisho, kwa mimea. Mizizi imeenea vizuri na inaonekana yenye afya, ishara ya ukuaji mzuri.

Mimea midogo inamea kwenye mfumo wa kilimo wima wa kisasa. Kila mmea umepandwa ndani ya chombo kidogo kilicho kwenye bomba jeupe. Mfumo huu unaonekana kua wa umwagiliaji wa maji ya virutubisho kwa njia ya hydroponics .

Mimea ya mboga aina ya lettuce imepandwa kwenye mfumo wa kisasa, wa umwagiliaji wa maji uitwao, hydroponics , mifereji ya plastiki imewekwa kwa mpangilio maalumu, kuruhusu mizizi ya mimea kupata, virutubisho, mazingira haya yanaonyesha teknolojia ya kilimo, isiyotumia udongo.

Mwanaume amesimama ndani ya, kwenye mabano greenhouse akiwa ameshika trei ya mche ya mimea, mazao mengi yamepandwa kwa mpangilio mzuri inayoonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji, mazingira haya, yanaonyesha matumizi ya kwenye mabano teknolojia ya kisasa, ya kilimo cha kwenye mabano hydroponic .

Muundo wa mbao wenye mashimo mengi, umewekwa wima katikati ya chumba chenye vifaa vingine vya kiufundi. Kuna nyaya na mabomba yanayoonekana kuhusishwa na mfumo wa umwagiliaji au upandaji wa wima. Taa za LED na vifaa vya plastiki vinaashiria uwepo wa teknolojia ya kisasa ya kilimo cha ndani.

Mimea yenye majani ya kijani, imetandazwa kwa mstari kwenye mabomba meupe ya plastiki, yaliyoinuliwa juu ya ardhi. Mfumo huu wa kilimo cha maji inaonyesha kuwa mimea inalishwa virutubisho kupitia mabomba hayo. Mazingira ya kilimo yamefungwa ndani ya chumba maalumu ili kudhubiti hali ya hewa.

Mimea ya mboga imepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo. Mabomba ya plastiki yamewekwa kwa usawa yakipitisha maji na virutubisho kwa mizizi ya aina hiyo. Mazingira ya kilimo yamefunikwa kwa wavu, kuzuia mwanga mwingi wa jua na wadudu.

Kuna kuku wengi, waliokusanyika ndani ya banda kubwa la kisasa, lenye mwangaza wa kutosha. Mifumo ya kunyweshea, na kulishia kuku, imepangiliwa vizuri, kwenye dari na sakafu. Mazingira haya, yanaashiria shughuli ya ufugaji wa kuku, wa kisasa, kwa ajili ya biashara.

Kuna banda kubwa la kuku lenye mistari miwili ya sehemu za kulishia na kulia. Kuku wengi wamerundikana ndani ya vizimba wakila chakula kilichomwagwa kwenye mabirika. Mandhari ya mbali inaonyesha miti na mwanga wa asubuhi au jioni unaopenya.

Ng'ombe wamesimama kwa mstari ndani ya banda maalumu la kufugia na kukamuliwa maziwa. Kila mnyama ameunganishwa kwenye kifaa cha kisasa cha kukamua. Mazingira ni safi na yameundwa kwa teknolojia ya kisasa.

Nguruwe wa kufugwa, wamejaa ndani ya banda kubwa, lenye uzio wa chuma, na paa la bati, mwanga wa asili, unaingia kupitia madirisha, yaliyopo pembeni, ya banda hili, mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo, cha kisasa, cha ufugaji wa nguruwe kwa wingi.

Wafanyikazi waliovaa mavazi ya kinga na aproni, wanafanya kazi katika kiwanda cha kuchakata maua. Meza zimepangwa kwa mistari, ya juu yake kuna mashada ya maua, ya aina mbalimbali. Kuta za ndani ni nyeupe na kuna maandishi, yanayokataza kula eneo hili.

Kuna sehemu ya wazi, yenye vichanja vya kukaushia mazao, ya kilimo. Katikati kuna wingi wa mbegu, zenye rangi ya kahawia, iliyopauka, zilizotandazwa kwa ajili ya kukauka. Eneo hili, linaonekana kuwa, sehemu ya shamba, au kiwanda, cha usindikaji, wa mazao.

Matunda ya kahawa yamewekwa juu ya turubai tayari kwa ajili ya kukaushwa. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia karibu na jengo la kuhifadhi mazao yao. Hali ya anga ni ya njano na inaonekana kuwa ya utulivu.

Ng'ombe wengi wa maziwa wamefungwa ndani ya banda kubwa wakila majani yaliowekwa kwenye mitaro. Banda hili lina safu kadhaa za vyuma vilivyotenganisha ng'ombe kwa mpangilio. Mwanga wa asili unaonekana kuingia kupitia maeneo ya wazi ya jengo hili.

Uyoga mweupe, umepandwa kwa wingi, katika chumba maalum, chenye mazingira yaliyothibitiwa. Mwanga wa umeme, na sakafu yenye unyevunyevu, vinaonyesha kuwa, huu ni ukulima wa kisasa wa uyoga. Rafu zilizopangwa kwa safu, husaidia kuongeza nafasi ya uzalishaji.

Kuna, kwenye mabano greenhouse , kubwa yenye mimea ya, kwenye mabano strawberry , iliyopangwa kwa mstari, kila mstari una mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaosaidia unyevu wa kutosha, mazingira yamefunikwa vizuri, kwa plastiki, ilikudhibiti hali ya hewa ya ndani.

Mashine kubwa ya kisasa, inavuna mazao shambani, na kuyamwaga ndani ya lori ya mizigo, lililopo karibu, shamba hili lina mistari iliyopangwa vizuri, inaonyesha kuwa shughuli ya kilimo, imepangwa kwa ufanisi, udongo umeharibika kidogo, kutokana na kupita kwa mashine nzito.

Mtu anamwaga gunia kubwa la vitunguu kwenye rundo kubwa lililoko ardhini. Vitunguu hivi vyekundu vinaonekana kuvunwa kutoka shamba lililo karibu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya kijani kibichi ikidokeza kua shughuli hii inaendelea vijijini.

Ndani ya chumba kikubwa cha kisasa ,cha kilimo, kuna mimea mingi ya kijani kibichi, imepangwa kwa mstari. Mkulima mmoja, yuko upande wa kushoto, akifanya kazi ya kuhudumia mimea. Mwanga mwingi, unaingia kupitia paa la vioo, kuruhusu ukuaji mzuri wa mazao.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa kwa mstari iliyo sawa na nadhifu. Udongo unaonekana kuwa wa rotuba nzuri inayofaa kwa kilimo hiki. Kwa umbali kuna miti na majengo machache yanayoonekana pembezoni mwa shamba.

Kuna mifumo ya mabomba inayotiririsha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, njia bora ya umwagiliaji. Mimea midogo imeota kwenye udongo wenye unyevu mwingi. Mandhari ya kijani kuzunguka inaonyesha eneo hili ni la kilimo cha umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji imewekwa juu ya udongo mwekundu kwa ajili ya kilimo. Mandhari ya shamba ni tambarare na miti michache inaonekana pembeni. Kuna mnara mdogo na majengo machache kwa mbali, upande wa nyuma.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukinyunyuzia maji, kwenye mimea iliyopandwa kwenye udongo, mimea imepangwa kwa mstari huku udongo ukiwa, umetifuliwa vizuri, hii ni njia bora ya kilimo, inayosaidia kupunguza matumizi ya maji, na kuongeza tija.

Mifereji ya umwagiliaji imewekwa kwa ustadi kati ya matuta ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda mazao. Mfumo huu unahakikisha kuwa mimea inapata maji ya kutosha kwa ufanisi.

Shamba ndogo limepandwa mimea midogo midogo kwa mistari iliyo sawa. Mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya matone imewekwa kwenye kila mstari wa mimea. Mazingira yanazungukwa na nyasi, miti na mandhari ya kijani.

Kuna shamba lenye mistari ya mimea changa, iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Katikati kuna bomba la umwagiliaji wa matone linalopita kutoka mwanzo hadi mwisho wa mstari. Umewekwa ubao mdogo wa kuonyesha aina ya mfumo wa umwagiliaji unaotumika.

Shamba limepandwa mimea kwa mistari iliyonyooka ikonyesha mpangilio mzuri wa kilimo. Bomba la bluu limeunganishwa na tangi la maji likitumika kama mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kua mkavu karibu na bomba ikonyesha kua maji yanaelekezwa kwa pamoja kwenye mimea.

Shamba limepangwa kwa mstari na lina mazao ya aina tofauti yanayomea vizuri. Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya vipembe vya kunyunyiza maji unatumika kumwagilia mimea. Mazingira yamezungukwa na miti na anga lina mawingu kiasi.

Shamba limepangwa kwa mistari na mimea michanga, inaonekane ikimea vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa kunyunyizia maji, unafanya kazi, ukifunika eneo kubwa la shamba. Mandhari ya nyuma, inaonyesha milima na miti, ikionyesha kuwa eneo hili, liko vijijini.

Maji yanamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kunyinyizia kwenye mashamba yenye safu nadhifu, za mimea. Mazingira yanazungukwa, na mandhari ya kijani kibichi, na miti kwa mbali, teknolojia ya kisasa, ya umwagiliaji, inaonekana kutumika kuongeza uzalishaji, wa kilimo.

Ni shamba lenye udongo mwekundu na mistari ya mipira ya umwagiliaji wa matone, mimea midogo imepandwa kwa mistari, ikiashiria hatua za mwanzo za kilimo, mandhari, inaonekana kuwa, na maandalizi mazuri, ya kilimo cha kisasa.

Mimea midogo ya nyanya, imepandwa kwa mstari iliyonyooka kwenye udongo mwekundu. Miti mirefu ya kusaidia mimea kusimama, imesimamishwa katikati ya kila mstari. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa chini ya mimea ili kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.